Ndizi inazosaidia sana, ni ndizi tunaweza tumia kupika, ndizi iko na faida mingi sana.

Hii ndizi inafaida mingi sana na inatusaidia vitu vingi sana. Kuna ndizi yenye imeiva na yenye haijaiva. Yenye imeiva tunatumia kukula na yenye haijaiva tunapika tunakula naye.

Wanakamua gombe wakitumia ile vifaa vya elekroniki ya kukamua ,gombe naye ako hapo na ni vizuri kukamua gombe ili itupatie maziwa.

Mahindi hii ni, ilipandwa, ikawa ilileta matunda mazuri sana sasa ni masaa ya kukula na kuwapea wanyama. Ina muhimu sana katika dunia.

Ng'ombe iko na maziwa mingi. Huyu mkulima analinda ng'ombe yake vizuri sana na anamwangalia vizuri sana. Asanteni sana.

Hii ndizi inakaa kama iko sawa imeiva. Chakula ikiiva tunaeza kula na chakula. Ikiwa kama haijaiva tunaweza pika naye na ata tukule.

Mang'ombe wanakula nyasi wakisimama hapo wakikula nyasi yao hapo kuna nyumba, kuna nyasi imekaa, kuna ile tyre uko yenye nyasi iliwekwa ndani.